Kituo cha umeme kilicho wazi kinamuundo wa chuma inayo beba nyaya za msongo mkubwa wa umeme. Vifaa kama transformer, vifadhi na vizuizi vya mzunguko vinapangwa kwa mpangilio maalum. Eneo limezungushwa uzuizo wa usalama.

Mnara wa kusambaza umeme wa nguvu kubwa unasimama dhidi ya anga ya blue yenye mawingu yaliotawanyika. Wafanyikazi wawili waliovaa vifaa vya usalama wako juu ya mnara wakifanya kazi ya matengenezo au usakilishaji wa nyaya.

Mnara mrefu wa umeme unasimama katikati ya mandhari ya wazi ukipeleka nyaya ndefu zenye mipira myekundu. Milima ya kijani kibichi inaonekana kwa umbali ikiongezea uzuri wa asili. Njia ya barabara inaonekana kushoto ikionyesha maendeleo ya miundombinu.

Minara mirefu ya kusambaza umeme imesimama kwenye nyasi zikifuatana hadi mbali huku zikiwa zimeunganishwa kwa waya wa nguvu. Anga lenye mawingu mepesi likiangazia nyuma yao likionyesha mvuto wa mazingira haya ya miundombinu.

Mitambo mikubwa ya kusambaza umeme imejengwa kwa nadhifu kwenye eneo la wazi lenye lami. Nguzo ndefu za chuma transformer na nyaya nyingi ziko kwenye mpangilio maalum wa kiufundi zikionyesha kituo cha kupokea na kusambaza umeme kwa maeneo ya jirani. Mtu mmoja anaonekana akitembea pembeni ya miundo mbinu hio.

Transformer kubwa ya rangi ya kijivu imesimama katikati ya kituo cha umeme ikiunganishwa na nguzo nyingi ya chuma na waya. Chini ya anga ya mawingu vifaa vingine vya umeme vinavyohusiana na usambazaji wa nguvu vinaonekana vikienena kwa mbali. Jengo dogo jeupe linaonekana kwa umbali upande wa kushoto likiashiria mazingira ya kituo cha ugawaji umeme.

Hiki ni kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, kikiwa na majengo kadhaa na miundo mingi ya chuma kinachotoa moshi mweupe angani. Kipo katikati ya milima mikubwa iliyofunikwa na mti mirefu ya kijani kibichi. Barabara zinapita karibu na kiwanda hicho zikiunganisha majengo tofauti ya eneo hilo.

Mitambo mbalimbali ya kuchimba mafuta imesimama katikati eneo ya milima ikijumuisha jukwaa refu la kuchimba mashini na majengo ya kubeba vifaa. Magari ya kazi yameegeshwa kando yakionyesha shughuli zinaendelea.

Nguzo ndefu ya kusambaza umeme imesimama katikati ya uwanja wa majani, ikiwa na waya za nguvu zilizotandazwa kuelekea mbali. Ujenzi wake wa chuma wenye muundo wa chuma umepangwa vizuri unaonyesha uimara na udhabiti. Anga safi lina mwangaza wa asili.

Watu watano wamesimama ndani ya mto wakiashiria kutoa taka la uchafu uliokusanyika. Wamevaa nguo zinazovumilia maji na wanatumia mikono na vifaa kutoa mifuko ya plastiki. Maji yanatiririka polepole na baadhi yao wamo kwenye kina kifupi.

Simba wawili wakubwa wamelala kwenye nyasi za savana. Mmoja ananguruma kwa nguvu huku mwingine akiwa anatulia. Manyoya yao marefu ya shingoni yanaonyesha ukuu wao. Mandhari ni ya uwanda wa wazi chini ya anga ya bluu yenye mawingu mepesi . Mazingira haya ni ya pori la Afrika.

Tembo wakubwa na mdogo wamejikusanya kwenye mazingira ya kijani miili yao ikiwa imefunikwa kwa vumbi jekundu kutoka kwenye udongo wa eneo hilo. Tembo mdogo huyo ako katikati ya wakubwa akilindwa kwa upole. Mandhari ya nyuma ina vichaka na miti ikiashiria mazingira asili ya Savannah.

Maji yanamwagika kutoka juu ya mwambam kubwa ya kitengeneza waporomo yenye nguvu na sauti ya kuvutia. Watu wa wili wa mesimama mbele ya maporomo hayo, moja akiwa amefaa fulana na nyekundu na mwingine jaketi la mishoro ya blue na nyeupe. Wa mekaribia na wakipiga picha pamoja.

Bustani ndogo iliyopambwa vizuri ikiwa na mti kubwa katikati yake. Bwawa dogo la maji linaonekana chini ya mti likizungukwa na mmea ya kijani kibichi. Kuta za majengo zimepakwa rangi ya manjano zikiongezea mvuto wa eneo hili.

Mrija mkubwa wa zege umewekwa kwenye shimo refu lililochimbwa kwa ustadi kuta zake zikiwa na muundo wa mbao na zege inayosaidia kustawisha udongo kando kando. Muundo wa mrija unaashiria miundombinu ya usafirishajiwa maji au maji taka.

Nyani mmoja ameegemea juu ya tawi akitazama mbele kwa utulivu, wenzake wawili wameketi chini wakionekana kuchunguza mazingira yao. Majani na matawi yamezunguka eneo hili yakionyesha uzuri wa msitu.

Mto wenye maji chafu unapita katikati ya makazi duni. Vibanda vilivyotengenezwa kwa mabao na mabati vimejengwa kando ya mto vikionyesha athari ya mafuriko. Mti mkubwa inasimama katikati ya picha ikitoa kivuli. Takataka zinaonekana zikielea majini na kando ya kingo.

Jiji la Nairobi linaonekana likiwa limejaa majengo marefu yakijipanga chini ya anga pana lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Majengo mengi yanaonekana yakionyesha mitindo tofauti ya usanifu. Barabara na magari yanaonekana kwa mbali huku jua likiangaza juu ya jiji likiashiria shughuli nyingi za mijini.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia amesimama chinibya mti karibu na mwingine aliyelala au kuinama ardhini. Wako kwenye mazingira ya asili yenye miti mingi na majani ya kijani kibichi. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya hifadhibya wanyamapori. Mwanga wa jua umeenea ardhini.

Watu kadhaa wamesimama kwenye eneo la majani karibu na majengo yenye paa za buluu wakiwa na sare za shule pamoja na mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kawaida. Mbele yao kuna mche, mti katika mfuko wa plastiki na boksi, penye chapa ya rina. Inaonyesha shughuli ya upaliliaji wa mti au mradi wa bustani.

Mto mchafu umejaa takataka na maji taka yanayotiririka karibu na makazi ya mabanda. Nyumba zimejengwa kwa mabati na mazingira yanaonyesha ukosefu wa huduma bora za usafi. Mbwa amelala pembeni ya mto.

Mtaa wa mabanda unaonekana ukiwa na hali duni ya usafi ambapo taka zimezagaa karibu na mfereji wa maji machafu. Watu wachache wanasimama kando ya nyumba za mabati, wengine wakionekana wakipita. Majani ya kijani yameota karibu na maji yaliyotapakaa taka. Nyumba za gorofa ziko pale.

Mtu amesimama karibu na pipa kubwa jeupe akipanga taka zilizomo ndani yake zikiwemo mifuko ya plastiki iliyokunjamana na chupa za njano. Mikono na miguu yake inaonekana imechafuliwa na matope kuashiria kazi ngumu. Nyuma yake kuna rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotawanyika ardhini ikionyesha juhudi za kusafisha mazingira.

Wafanyikazi wanne wamevaa mavazi ya kazi na kofi ngumu wakiwa wanakarabati bomba kubwa la maji lililopinda. Bomba hilo la kijani limelazwa juu ya ardhi yenye matope na taka. Mashine kubwa ya kuchimba imeegeshwa nyuma yao karibu na kingo za maji. Kazi inaendelea kwa umakini.

Majengo madogo yenye paa za bati zimejengwa kwa msongamano mkubwa yakizungukwa na kijito kinachopita katikati ya makazi. Watu wanatembea kwenye njia nyembamba kati ya nyumba wakifanya shughuli za kila siku. Sehemu ya mbele ina majani ya kijani yakionyesha uhai wa mazingira.

Wanaume waliovaa mavazi ya usalama na fulana za rangi ya kijani angavu wanaotoa taka kutoka kwa mto mchafu. Wamezamisha miguu kwenye maji meusi yenye tope na taka nyingi. Nyuma yao kuna mlima wa taka na ukuta wa zege. Mandhari inaonyesha juhudi za usafi wa mazingira katika eneo lililoadhiriwa na uchafuzi mkubwa.

Majiko matatu ya chuma yamepangwa kwenye jukwaa za jege ndani ya jikoni la kisasa. Kila jiko lina funiko na sehemu ya chini yenye nafasi ya kuweka kuni au makaa. Mtu aliyevaa aproni ya bluu na shati la waridi na sketi jekundu amesimama mbele ya majiko haya. Ukuta wa nyuma una vigae, vipande vya dirisha linaloleta mwangaza wa asili.

Majengo yasiyopangiliwa yanajaza eneo hili la makazi duni, yakiwa yametengenezwa kwa mabati na mbao. Mto wenye maji machafu unapita katikati, ukitenganisha makazi na eneo la wazi. Watoto wadogo wanacheza kando ya mto, wakionyesha uhai licha ya mazingira magumu. Anga limefunikwa na mawingu, likiongeza hisia ya hali duni.

Watu kadhaa wamesimama kwenye eneo lenye mabati za nyumba zilizoharibiwa wakionekana kuchambua na kuondoa vipande vya mbao na mabati. Ardhini kuna matope na vipande vidogo vya miundo vilivyovunjika vimetawanyika kila mahali.

Zebras wanne wanajitokeza katika nyasi ndefu zilizokauka wakionyesha mistari yao nyeusi na nyeupe. Mmoja wao anashuka chini akila nyasi huku wengine kwa tahadhari. Kwa mbali jiji la Nairobi linaonekana likionyesha majengo marefu yakichanganya uzuri wa wanyamapori na mijini.

Feni ya kisasa ya skrini ya rangi nyekundu, nyeupe na njano inasafiri juu ya daraja refu lililojengwa juu ya eneo la kichaka. Mandhari ya mbali yanaonyesha tambarare na milima midogo huku mazingira yakiwa ya asili na utulivu. Teknolojia ya kisasa inaonekana kuunganishwa na mazingira ya afrika.

Wafanyakazi wa ujenzi wapo kwenye mtaro mkubwa ulio chimbwa kati ya nyumba, wakifunga au kukarabati bomba kubwa la maji au maji taka. Eneo limejaa matope na udongo uliochimbuliwa, huku baadhi ya wafanyakazi wakivaa kofia na mavazi ya usalama. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kuboresha miundo mbinu katika eneo la mtaa wa mabanda.

Mwanaume amesimama kwenye njia ya udongo iliyosukwa na mimea akiwa ameshikilia mamba mdogo kwa mikono miwili. Anaonekana kuwa katika mazingira ya hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama pori akiwa na mavazi yasiyo rasmi na mkoba mgongoni. Mandhari yanaonyesha kivuli cha mti na usio wa waya upande moja wa njia.

Magari yanapita kwenye barabara yenye njia nyingi huku daraja ya waenda kwa miguu ya rangi ya samawati ikipita juu. Picha imepigwa kutoka ndani ya gari ikionyesha trafiki inayoelekea jijini. Pembeni Kuna mabango ya matangazo, magari ya huduma na pikipiki. Mazingira yanaonyesha muundo wa kisasa wa barabara kuu.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonyesha magari ya abiria yakiwa yamebeba mizigo mingi juu. Watu wanatembea na kusubiri karibu na maduka ya Safaricom, M-pesa ya Kilimanjaro. Bango la Mololine Sawa, Nakuru Direct linaonekana wazi likionyesha kituo cha usafiri. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida wakionyesha maisha ya kila siku katika mji wa Kenya.

Basi kubwa la manjano limesimama kando ya barabara likiwa na maandishi meusi yanayo akisi mazingira. Watu wanasubiri kando ya basi na mwanamume mmoja amesimama mbele akisuburi. Nambari arubaini inaonekana kwa umbali. Hii inaonekana kama kituo cha basi kinachofaa shughuli za kawaida mjini Nairobi Kenya.

Gari la abiria la isuzu limeegeshwa kati kati ya jiji lenye shughuli nyingi likiwa na bango kubwa juu likitangaza huduma za kusafiri. Pili kuna magari mengine ikiwemo dereva wa pikipiki anayevuka barabara. Jengo la nyuma lina matangazo ya kibiashara moja yapo likiwa na watu waliovalia fulana nyekundu,

Basi la rangi ya kijani na bluu limeegeshwa katuka eneo la jiji likiwa na abiria ndani na wengine wakipanda. Pembani kuna pikipiki ya rangi ya zambarau huku majengo mengine yakionekana nyuma. Watu wachache wamesimama karibu wakiwa katika harakati za usafiri wa mijini. Mazingira ni yenye shughuli nyingi.

Basi kubwa la abiria la rangi ya machungwa lenye jina TAWAKAL limesimama kando la jengo. Rangi ya thahabu ya tai inayozuka inaonekana vizuri ubavuni. Watu wanasubiri karibu na basi, huku wengine wakipaki mzigo. Majengo marefu yaliyo madirisha mengi yanaonekana nyuma.

Magari ya abiria yenye rangi tofauti yameegeshwa pembezoni mwa barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi na van nyingi zina maandishi ya matangazo baadhi yakionyesha nambari za usajili. Watu wanatembea kando kando ya magari wengine wakiwa na mizigo mkononi.

Barabara ya njia nyingi ina magari yanayosafiri pande zote mbili huku alama za barabara zikionyesha umbali kwa maneno kama Thika, Nyeri Nanyuki, Marsabit, Garissa na Moyale. Alama zinaeleza njia sahihi za kusafiri zikiambatana na maonyo ya hakuna kugeuza kauli na hakuna kugeuza nyuma.

Picha inaonyesha magari ya abiria ya matatu ya rangi nyeupe na mistari ya njano yakiwa yameegeshwa barabarani. Mabango ya matangazo ya safiri ya kuenda Mombasa, Kilifi na Malindi yanaonekana juu, yakionyesha shughuli za usafiri. Kwenye majengo nyuma kuna matangazo ya Dayliff na New Kairu Grea . Hali ya hewa inaonekana kawaida, ikionyesha maisha ya kila siku katika mji.

Barabara pana yenye njia nyingi ina magari yanayopita kwa mwelekeo tofauti . Katikati kuna kizuizi cha chuma cha usalama na nyasi. Juu ya barabara kuna daraja la waenda kwa miguu lenye paa la samawati. Upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa miguu na mandhari yote yanaonyesha usanifu mzuri wa miundombinu ya jiji.

Magari ya umma, matatu yamejaa barabarani katikati ya jiji. Rangi za machungwa na buluu zinang'aa kwenye mabasi yakionyesha zana ya kipekee ya Kenya. Watu wanatembea kwa haraka barabarani. Baadhi wakiwa wamevaa sare za kizazi. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara yakionyesha maendeleo mjini.

Watu kadhaa wamekusanyika barabarani wengine wakiwa wamevaa sare za kazi ya rangi ya chungwa na kijani. Gari dogo la rangi nyeupe na jingine lenye mistari ya rangi huonyesha usafiri wa umma. Mikokoteni yenye bidhaa ipo karibu watu wakizungumza au wakipita.

Matatu ya rangi angavu imesimama katikati ya jiji huku watu wakiingia na wengine wakipita pembeni. Ubunifu wa kisani umechorwa ukutani ukivutia macho ya wapita njia. Mazingira ya mtaa yanaonyesha pilikapilika za kila siku jijini Nairobi.

Alama mbili za tahadhari kwa watembea wa miguu zimewekwa pembezoni mwa barabara . Katikati kuna uwanja wenye nyasi na udongo huku magari ya rangi mbalimbali yakiwa barabarani. Matatu ya kijani yenye michoro ya kuvutia imesimama karibu na kituo. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara katika mandhari ya mjini.

Barabara enye shuguli nyingi ina magari ya aina mbalimbali yakisafiri kwa mwelekeo tofauti. Watu wanatembea kando ya barabara na wengine wanavuka kwa tahadhari. Majengo ya kisasa yamepangwa pembeni, yakizungukwa na miti ya kijani. Mandhari hii inaonyesha maisha ya kila siku mjini.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, basi la buluu limesimama karibu na vibao vya matangazo. Kibao kikubwa cheupe chenye nambari nyekundu, thelathini na tatu, kinaeleza njia, huku kikiwa na majina ya maeneo mbalimbali. Chini yake, kibao kingine kinaonyesha Utawala, sabini. Bango la Nairobi Aviation linaning'inia kwenye mti, likionyesha mandhari ya jiji la Kenya.

Matatu ya rangi ya machungwa imeegeshwa katika kituo cha jiji mlango ukiwa wazi na abiria wakipanda, pembeni kuna kundi la watu wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida wengine wakizungumza. Majengo ya ghorofa yanazunguka eneo hilo na manhdari ya jiji yanaonyesha shuguli nyingi za kila siku.

Matatu la rangi ya bluu na kijivu limesimama barabarani na mlango wake uko wazi. Kijana aliyevaa koti jeusi amekaribia kuingia. Gari limeandikwa Metro Transit upande wa nyuma. Majengo ya mtaa wa jiji yanaonekana kupitia vioo. Hali ya mazingira ni ya kawaida.

Barabara kuu enye njia nyingi ina magari inayosafiri kwa mwelekeo tafauti, katika kuna nyasi na visuhisi vya usalama, huku daraja watembea kwa miguu likionekana mbali kwa rangi ya njano, upande wa kushoto kuna mabango ya matangazo na miti ya kupendeza maandari, hali ya ngaa mawingu kiazi.

Matatu ya rangi ya manjano na nyekundu imepambwa kwa michoro ya kuvutia ikiwa imeegeshwa kwenye kituo cha jiji. Abiria wameketi ndani huku wengine wakipanda na kondakta akiwa mlangoni akiwasalimia. Pembeni kuna mabango ya route na orodha ya vituo. Mandhari inaonyesha pilkapilka za kila siku katika kituo cha usafiri mjini.

Mabomba makubwa mweusi yaliyolazwa kwenye njia ya udongo yakielekezwa kuelekea majengo ya ghorofa yaliyo nyuma. Mabomba hayo yamepangwa kwa mpangilio wa karibu sambamba, yakionyesha uwepo wa kazi na miundo mbinu. Majengo ya mtaa wa mji yanaonekana pamoja na mti na vichaka vilivyotawanyika.

Mashini ya kuchimba ya Komatsu ya rangi ya njani inafanya kazi kwenye rundo kubwa na udongo karibu na daraja la barabara. Mtu aliyevaa kofia nyekundu na shati jeupe amesimama mbele akitazama shughuli hiyo. Mandhari ya jiji inaonekana kwa mbali, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Alama za barabara zipo juu ya daraja zikiashiria mwelekeo wa magari.

Duka dogo limepambwa kwa maandishi ya kuvutia ya kujifurahisha, yakitangaza maji safi na barafu kwa wateja wanaopita. Dirisha la mbele lina picha za chupa za maji na koni za iskrimu, likifuatilia na kauli mbinu kama keep hydrated na have a cool refreshening moment .